Mwanamke aliopo pamoja na mtoto wake wakiwa na sura za tabasamu ameshika miswaki, ni sehemu ya mafunzo ya utunzaji wa afya ya kinywa anayopewa mtoto huyo kwa ajili ya makuzi bora katika kuimarisha afya yake ya mdomo.

Daktari wa meno aliyevaa mavazi yakitaalamu anaonekana kumuhudumia mgonjwa aliyeketi kwenye kiti maalum cha tiba, akitumia vifaa maalumu vya kisasa kufanya uchunguzi na matibabu ya kinywa. Huduma hii inalenga kulinda afya ya meno nakuboresha ustawi wa wagonjwa.

Daktari wa meno aliyevaa mavazi maalumu ya kitabibu, akiwa katika chumba chenye vifaa vya kisasa anamuhudumia mwanamke aliyekaa kwenye kiti maalumu, na hivyo kumfanyia matibabu hayo kwa ajili ya kuimarisha afya ya kinywa.

Daktari aliyevaa mavazi maalumu akiwa katika hospitali kwenye chumba maalumu anamuhudumia mgonjwa aliyekaa kwenye kiti cha kisasa, ikiwa ni sehemu ya matibabu ya kinywa na hivyo kuimarisha afya za wagonjwa hao.

Daktari aliyevaa mavazi ya kazi akiwa anahudumia mgonjwa wakike aliyewekwa kwenye kiti maalumu, nae ameshika vifaa anaingiza kwenye kinywa cha mgonjwa huyo, kwa ajili ya kufanya matibabu ya meno na hivyo kuimarisha afya ya kinywa pamoja na meno.

Madaktari wawili wa meno waliovaa mavazi ya kazi wakiwa katika chumba kilichojaa vifaa vya kisasa, wanamhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti maalumu kwa kuweka vifaa kinywani na hivyo kufanya matibabu kwa ajili ya huduma za meno.

Madaktari wawili wa kiume wa meno waliopo ndani ya chumba cha hospitali chenye vifaa vya kisasa, wakiwa wamevaa mavazi ya kazi, wanamhudumia mgonjwa aliyekaa kwenye kiti maalum, wakifungua kinywa chake na kuingiza vifaa kwa ajili ya kumfanyia matibabu ya kinywa.

Maji mengi ya mvua yamejaa katika eneo la makazi na kusababisha uharibifu mkubwa wa majengo ya watu, hali inayotishia usalama wao wa afya kwa ujumla kwani kusimama kwa maji hayo huchochea magonjwa yanayosababishwa na mazingira machafu.

Mazingira yanapendeza kwa mandhari yake safi yenye nyasi zilizokatwa vizuri na maua ya kupendeza, yanayochanganua rangi mbali mbali. Hali hii inavutia na kuashiria usafi wa utunzaji bora wa mazingira na mchango mkubwa kwa afya ya mwili na akili za watu wanaozunguka.

Maji mengi ya mvua yamejaa katika eneo ya makazi na kusababisha uharibifu mkubwa wa majengo ya watu, hali inayotishia usalama wao na afya kwa ujumla kwani kusimama kwa maji hayo huchochea magonjwa yanayosababishwa na mazingira machafu.

Watu wakiwa wamekaa kwenye viti ndani ya hospitali, wengine wanasubiri huduma za matibabu na wengine wakisindikiza ndugu zao, madhari hiyo inayoonyesha utulivu na nidhamu katika kupata huduma bora, zinazolenga afya na ustawi wa jamii kwa ujumla

Watu wakiwa wamekaa kwa utulivu eneo la hospitali, baadhi wakisubiri matibabu na wengine wakiwa tayari wamesimama kwa ajili ya kuhudumiwa. Huku pembeni kukiwa na magari maalumu yanayobeba wagonjwa kwa haraka, ili kuhakikisha upatikanaji wa matibabu kwa wakati unaofaa na kuokoa maisha ya watu.

Madaktari wamesimama huku wengne wakiwa wamekaa kwa mpangilio mzuri katika picha ya pamoja wakiwa wamevaa mavazi ya kitaalamu, yanayoashiria kazi zao. Mandhari hii inaonyesha mshikamano, heshima ya taaluma ya tiba na dhamira yao kutoa huduma bora kwa jamii.

Madaktari waliovaa mavazi ya kazi wakiwa wamezungukwa na dawa pamoja na vifaa maalumu, tayari kwa ajili ya kutoa matibabu kwa wagonjwa mbalimbali wanaokuja. Madaktari hao wakiwa wenye nyuso za furaha na kujivunia kazi yao ya kuhudumia wagonjwa na hivyo kuokoa maisha ya watu.

Daktari wa meno aliyevaa mavazi maalumu ikiwemo glovu za mikono, ameshika vifaa na kuingiza kwenye kinywa cha mgonjwa wa kike, aliyekaa katika kiti maalumu, ikiwa ni sehemu ya matibabu ya meno na kinywa na hivyo kuimarisha ustawi wa afya ya mgonjwa huyo.

Madaktari walio ofisini wamevaa mavazi ha kitaalamu na wamejipanga kwa makini wakati wakiwa katika mchakato wa upasuaji ndani ya chumba cha matibabu, wakitumia vifaa vya kisasa na kufuata taratibu za usafi kuhakikisha afya na usalama wa wagonjwa hao.

Madaktari wawili wapo ndani ya chumba cha matibabu wakiwa wanatumia mashine za kisasa kufanya uchunguzi wa kina kwa wagonjwa, vifaa hivyo waki teknolojia vinaongeza ufanisi wa huduma, na pia kurahisisha utambuzi wa matatizo ya kiafya na kusaidia utoaji wa tiba sahihi kwa wakati.

Watu mbalimbali wamekusanyika wakishangilia kwa furaha, huku nyuma yao kukiwa na mabango. Wanaonekana wako huru na wenye tabasamu, hali inayodhihirisha ushirikiano na utimamu kiakili. Mazingira hayo yanachochea hisia chanya.

Madaktari wawili wa kike waliopo ndani ya chumba cha hospitali, kilichozungukwa na vifaa vya kisasa kwa ajili ya matibabu ya watoto. Huku mtoto akiwa ndani ya kifaa maalumu wanamfanyia uchunguzi na utafiti kwa mpangilio na kwa utaratibu, ili kuimarisha ustawi katika ukuaji wa mtoto huyo.

Mwanamke mmoja anayepokea chanjo kutoka kwa mtoa huduma wa afya akipata sindano kwa tahadhari katika kituo hicho, huku shughuli hii ikiwa ni sehemu muhimu ya huduma za afya za umma zinazolenga kuzuia magonjwa na kuhakikisha ustawi wa jamii kwa ujumla.

Vyupa vilivyowekwa kimiminika kitumikacho kama mitishamba kwa ajili ya matibabu ya magonjwa mbalimbali ya kiafya, na hivyo kuimarisha utumiaji wa dawa za asili na kuepukana na matumizi ya dawa za kemikali.

kikopo maalum kilichotumika kuhifadhi dawa za mitiishamba, kikiwa na karatasi yenye maelekezo maalumu, yanayomuwezesha mtumiaji kutumi akwa matumizi yaliyo sahihi, kwa ajili ya kuimarisha utumiaji wa dawa za asili kwaajili ya matibabu ya afya.

Mmea wa mitishamba unaotumika kutibu magonjwa mbalimbali, unaojulikana kwa jina alovera. Ukiwa na umuhimu mkubwa kwa ajili ya kuimarisha afya ya binadamu kwa matumizi ya dawa hizo za asili, na hivyo kupunguza utumiaji wa dawa zinazotokana na kemikali.

Vyombo vilivyo wekwa mezani vikiwa vimesheheni mitishamba inayotumika kama dawa za asili, kwajili ya kutibu matibabu mbalimbali, na hivyo husaidia kupunguza au kuzuia kabisa matumizi ya dawa zinazotokana na kemikali.

Vitunguu swaumu vilivyopangwa vizuri. Vinavyotumika kama mitishamba, inayotengenezea dawa za asili kwa ajili ya kutibu matibabu ya magonjwa mbalimbali yanayosumbua binadamu. Ikiwa ni njia nzuri ya kudhibiti na kupunguza matumizi ya dawa zenye kemikali.

Chupa kidogo kilichotumika kuwekewa dawa ya asili, kikiwa na maelekezo maalumu kwa ajili ya kutumia dawa hizo za miti, shamba, na hivyo kuepusha au kupunguza matumizi ya dawa zinazotokana na kemikali kwa ajili ya matibabu ya binadamu.

Mfuko mmoja wenye dawa ya asili ,uliohifadhiwa kwa uangalifu ukiwa na vimelea vya miti shamba vilivyomo ndani humo, dawa hiyo hutumika kwa njia ya kiasili kutibu maradhi nbalimbali kwa kuzingatia maarifa ya tiba za jadi zilizo rithishwa kizazi hadi kizazi.

Makopo ya dawa za asili yamepangwa juu ya meza kwa uangalifu, kila moja likiwa na mchanganyiko wa majani, mizizi au unga wenye uwezo wa kutibu maradhi mbalimbali. Mpangilio huo unaonyesha utunzaji wa maarifa ya jadi na mchango wake katika kuimarisha afya kwa njia mbadala.

Matunda mbalimbali ikiwemo mananasi, ndizi , pamoja na vipakiti vilivyo sheheni dawa za asili, ikiwa ni usisitizaji wa matumizi ya dawa hizo zinazotokana na mitishamba kwa ajili ya kufanya matibabu ya kiafya na kupunguza matumizi ya dawa zinazotokana na kemikali.

Vyombo vya kienyeji vilivyopangwa juu ya meza, vikiwa na dawa za asili zilizotokana na mizizi majani na magome ya miti, kila chombo kina dawa yenye matumizi mahususi ya kutibu maradhi tofauti yakionesha utajiri wa maarifa ya jadi yanayotumiwa kwa kuimarisha afya ya binadamu.